Jopo la watu waliyovalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa, waliyopo katika eneo lililozungukwa na mashine za kielektroniki ikiashiria kuwa watoa huduma za afya waliyopo katika eneo la hospitali.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, pamoja na vifaa kinga vya mfano wa barakoa, waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni watu wenye wakutoa huduma za kiafya.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi mchanganyiko bluu pamoja na nyeupe, waliopo katika eneo la ndani wakiashiria kuwa ni watu wa uhudumu wa afya au watu mfano wa madaktari wanaotumika kwa ajili ya kutoa huduma za kiafya.

Mtu aliyevalia mavazi maalum ya yenye rangi nyeupe, aliyevalia kifaa kinga aina ya glavu, aliyepo katika eneo la ndani lililozungwa na vifaa vya aina tofauti ikiashiria kuwa ni mtu wa mtoa huduma wa afya, kama daktari.

Watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga aina ya barakoa waliopo katika eneo lililozungukwa na mashine, pamoja na vifaa vya kielektroniki lenye chombo kilichomuhifadhi mtoto, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa watoto.